Watu wameketi chini ya hema kubwa wakihusika na mchakato wa usajili au ukusanyaji wa taarifa. Vifaa vya elektroniki, fomu na vitakasa mkononi vyaonesha uzingatiaji wa taratibu za kiafya. Mandhari ikiashiria tukio la kijamii au la serikali lenye ushirikiano mpana.

Wachezaji wa raga wamevaa jezi nyekundu na nyeupe, wakiwa wameshikilia kombe lenye sanamu za tembo wawili juu yake. Wanaonekana wakisherekea ushindi wakiwa wameinua mikono juu kwa furaha. Baadhi ya jezi zao zina nembo ya Kenya Airways. Nyuma yao kuna mabango yenye nembo za wadhamini kama SportsPesa.

Kikundi cha wanawake na wanaume wamekusanyika katika ofisi za umma. Ofisi hizo ni za rangi ya buluu na zina maandishi ambayo yameandikwa counter one, counter two, counter three, counter four .

Kikundi cha watu ambao wamesimama juu wamevalia mavazi ya manjano ambayo yameandikwa Tusker. Nyuma yao kuna umati mkubwa wa watu ambao wanashangilia. Mazingira haya yanaashiria kwamba huu ni mchezo wa kandanda ambao unaendelea.

Wakiwa ndani ya ofisi safi yenye mipangilio ya Huduma Kenya, wakihudumia au wakizungumza. Meza zina vifaa vya kazi, kompyuta na viti, huku baluni na vipeperushi vya matangazo vikiongeza mandhari ya kirafiki ya huduma ya kijamii.

Watu wamekusanyika chini ya hema kubwa. Wengine wameketi mezani na wengine wakitembea. Mmoja amevaa mavazi ya kimila ya kimaasai na anashika bango, huku afisa wa sare akionekana karibu. Maanthari ya nje yanaonyesha miti na shughuli yenye mpangilio

Kikundi cha watu waliovaa nguo nyeusi na nguo nyeupe wameshikilia bendera ya kenya. Nyuma yao kuna watu wengine ambao wameinua mikono yao juu. Nyuma ya watu hao kuna bango ambalo limechorwa nembo ya simba na mkimbiaji ambaye anakimbia.

Mwanariadha amevalia vest nyekundu ambayo imeandikwa jina Kipchirchir huku anaonekana akitoka mbio na kuruka juu. Kando yake kuna watu ambao wamekaa kushuhudia mchezo huo.

Watu wameketi kuzunguka dawati katika kituo cha huduma, wakihusika kwenye mazungumzo au shughuli rasmi. Kompyuta na vifaa vya ofisi vinaonekana pamoja na bango la Huduma Centre linaloashiria huduma za serikali.

Bomba kubwa la rangi ya kijivu huenda la kupitishia maji linapita chini ya ukuta imara wa zege, bomba hilo linatokea kwenye shimo la duara lililojengwa vizuri ambapo limezungukwa na uzio wa wire unaonekana kwa mbali, eneo lote limejawa na mimea ya kijani kibichi na miti mirefu.

Mtu mmoja aliyevalia koti nyeusi na shati ya bluu, amesimama, huku akishikilia faili nyingi, kando yake kuna mtu mwingine ambaye ameketi kwenye kiti, huku akitumia mashine ya kompyuta.

Bomba kubwa la kijani lipo katika mazingira ya nje yenye matope na maji yaliyotuama. Likiwa karibu na miundombinu ya zege inayoweza kuwa sehemu ya mfumo wa maji au majitaka. Mimea ya porini imetoka kando yake na nyuma kuna uzio wa waya unao zitenganisha.

Kikundi cha watu waliovalia nguo nyeupe na ya bluu ,wamesimama mbele huku wakiinua kikombe cha mashindano ,wengine wakiinua mikono juu nyuma yao kuna jengo kubwa ambalo lina madirisha.

Wachezaji wa soka wapo uwanjani huku mmoja aliyevalia jezi la bluu na nyeupe akiwa chini wakati mchezaji wa jezi ya kijani anajaribu kumzuia. Mandhari ya nyuma ina mashabiki wengi na bango la Kenya Premier League likionyesha tukio la mechi ya ligi ya kitaifa.

Kundi la watu wamevaa mavazi ya kijani na nyeupe wakiwa na ishara za shangwe na umoja. Mmoja kati ameshika bango lenye ujumbe huku wengine wakinyanyua mikono na kushika kofia au bendera wakionekana kusherehekea au kuunga mkono jambo maalum.

Wachezaji wa mpira wa kikapu. wengi wakiwa wanawake wako uwanjani wamevaa jesi za rangi ya bluu na nyeupe mchezaji moja ameshikilia mpira wa kikapu huku wengine wakionekana wakicheza au kijipanga sehemu ya nyuma inaonyesha mazingira ya nje labda uwanja wa shule au chuo na watu wengine kwa umbali.

Mashabiki wa soka wanafurahia mchezo wakiwa wamevalia jezi za timu tofauti na kushangilia kwa shauku. Wanaonekana wakiwa jukwaani kwenye uwanja wa michezo na umati mkubwa wa watazamaji nyuma yao ukishangilia kwa furaha.

Watu wawili wamekaa mbele ya kompyuta mezani. Mmoja akiwa amevaa nguo ya kijani na mwingine suti na tai nyekundu. Mandhari ya ndani yanaonyesha mazingira ya mafunzo au kazi ya ofisini na kompyuta nyingine inaonekana nyuma pamoja na watu wengine.

Wachezaji wawili wa mpira ya vikapu wakiwa wamevaa jezi za rangi ya bluu na nyeupe, wako kwenye harakati katikati ya uwanja. Mmoja ana dribble mpira huku mwingine akijaribu kumzuia. Katika usuli kuna viti vya watazamaji na wengine wamesimama.

Ofisi za huduma ya umma zina kaunta nyingi zilizo na rangi ya bluu. Watu wengi wamekaa kwenye viti vya vyuma wakisubiri zamu zao, huku wengine wakiendelea kuhudumiwa na maafisa walio ndani ya kaunta zenye vioo. Mazingira yanaonekana kuwa safi na yamepangwa vizuri, huku taa zikiangaza vizuri ndani ya ofisi.

Mtu aliyevalia suti nyeusi anatembea kwenye zulia jekundu akiwa ameandamana na kikundi cha watu waliovaa mavazi rasmi ikiwemo sare za kijeshi upande wake wa kushoto. Tukio linaonyesha kuwa la heshima au la viongozi likiwa na ushiriki wa watu waliopangwa kwa utaratibu wa kitaifa.

Kikundi cha watu kadhaa linaonekana kutoka ndani ya jumba ambalo limeandikwa Department of immigration services, passport control office . Kando yake kuna afisa aliyevalia manguo rasmi ya kazi na barakoa.

Huduma Center ina Counter yenye watu walioketi wakihudumiwa. Baadhi yao wakiwa mbele ya computer . Ukutani kuna alama zinazoonyesha huduma kama "Saiba Café" na "Photocopy", "Print & Scan" . Mandhari ina mpangilio wa kitaalamu wa utoaji huduma kwa umma.

Mtoto mdogo aliyevalia shati nyeupe ameketi kwenye kiti. Nyuma yake kuna ubao mweupe, kando yake kuna kabati ambayo imejaa vitabu. Kando ya kabati kuna watu watatu ambao wametazama tarakilishi.

Mtu moja mwenye nywele refu amevalia mabango kichwani, ambalo limeandikwa kura kwa Moi. Bango hilo lina nembo ya chama cha kanu. Nyuma yake kuna msafara wa watu, ambao unashiaria kwamba hili ni msafara la wapigaji kura.

Wanaume na wanawake wameketi kwenye kiti wakisikiliza mwanaume aliyesimama mbele akizungumza. Kuna mabango yenye nembo ya posta na posta pay nyuma yao kuashiria mkutano au semina inayoendelea.

Mtu mmoja aliyevalia suti ya buluu na tai ya kinjano, ameshikilia kitabu mkononi na kusimama mbele ya jukwaa. Nyuma yake kuna bendera za Kenya. Hali inaonyesha ni kwamba anataka kutoa usemi wa kitaifa.

Hali ya sherehe inaonekana ikiwa na ķundi la watu wakishangilia kwa furaha. Mtu mmoja katikati amevalia fulana yenye bendera ya Kenya na ameinua mkono juu akionyesha msisimko. Watu wengine pia wamevalia nguo zilizoashiria uzalendo au klabu fulani na baadhi wamebeba firimbi na vikombe.

Watu kadhaa wamevalia barakoa na baadhi yao wamekaa au kusimama karibu na meza zenye mabango yanayoashiria huduma ka NTSA na good conduct . Hii inaashiria hafla ya huduma za umma au usajili ikiwezekana chini ya hema nje.

Mwanahodha anaonekana akiruka jua angani, katikati wa uwanja wa riadha, labda akifanya kuruka mbali. Amevalia mavazi ya kimchezo, ya rangi nyeusi na mistari ya machungwa na anaonekana kujitahidi. Nyuma yake kuna sehemu ya kukaa za uwanja ambazo zina rangi nyekundu na kijani.

Kikundi cha watu wamekusanyika katika ofisi za umma za Huduma Kenya. Wawili wamesimama mbele ya counter , wakihudumiwa na mwanamke aliyesimama nyuma ya counter , ambaye anatumia tarakilishi.

Wachezaji wawili wanakimbizana kuelekea mpira kwenye uwanja, wakijani ulio tunza vizuri. Mmoja amevaa jezi ya manjano na kijani. Mwingine amevaa nyekundu na nyeusi. Mashabiki wanatazama kwa makini mchezo unaoendelea kwa kasi.

Watu wawili wako mezani. Mmoja amesimama na kuzungumza na aliyevaa shati jeupe, huku mwingine akiandika kwa kalamu ya buluu. Meza ina kitambaa cha kijani na hema lina tanda juu, likiashiria shughuli ya usajilishaji au kituo rasmi la nje.

Watu waliovaa mavazi ya kijadi ya kisiasa wamekusanyika baadhi wakishika mabango yenye ujumbe wa kisiasa kuhusu Kalonzo na ahadi mwaka elfu ishirini na mbili. Tukio linaonekana kuwa mkutano wa hadhara au kampeni ukionyesha ushiriki wa jamii katika siasa.

Watu wawili wamesimama kando ya kaunta ya huduma. Mmoja akiwa na daftari na kalamu wakionekana kujadili kuhusu huduma za usajili ya vikundi. Kaunta ina namba na alama zinazo husiana na huduma za serikali. Ikiwa eneo rasmi la utoaji wa huduma ya umma.

Mchezaji aliyevaa jezi ya kijani anacheza mpira akiwa anakabiliwa na mchezaji mwingine aliyevaa jezi nyeupe. Kwa nyuma kuna watazamaji walioketi kwenye viti vyekundu na vya bluu wakiwa wamevaa barakoa.

Umati mkubwa wa watu waliovaa mashati mekundu wanashangilia kwa mikono juu. Baadhi yao wamepeperusha bendera na mandhari ina mchanganyiko wa rangi ya kijani na nyekundu ikionekana kuwa tukio la sherehe au mkusanyiko wa hadhara.

Kikundi cha wachezaji mpira wameinua mikono kuashiria mapongezo. Chini kuna nyasi ya manjano. Upande wa nyuma, kuna sehemu ambayo wameketi mashabiki ambao wanaeza kujionea mpira ambao unaendelea.

Huduma ya mteja inatolewa katika kituo cha huduma Kenya. Mwanamke ameketi nyuma ya counter akitumia kompyuta huku akimhudumia mwanaume aliyeketi mbele yake. Bango la huduma Kenya linaonekana na nyuma.

Watu wameketi mezani katika eneo la wazi lililofunikwa wakishiriki mjadiliano. Juu ya meza kuna alama ya Info Desk . Huku wengine wameketi kwenye viti vya plastiki vya kijani. Mazingira yanaashiria mkutano wa kijamii au kikao cha kupeana taarifa.

Mtu aliyevalia suti ameketi akitia sahihi kwenye karatasi, huku mtu wa pili aliyevaa joho jeusi na kola nyeupe akisimama pembeni, mezani kuna bendera mbili na nyuma yao kuna kundi la watu waliovaa majohosi mekundu na meusi, wakiashiria hafla rasli au ya kitaifa.

Watu watatu wamevaa mashati ambayo yameandikwa Kenya. Wawili wamevaa mashati mekundu na mmoja amevaa shati nyeupe. Mmoja anaonekana akichukua simu na kupiga picha ya selfie .

Watu watatu wameketi juu jukwani. Katikati ni mwanaume aliyevalia suti jeusi na tai ya buluu. Kando yake kuna wanawake waili, ambaye wa kushoto anapiga makofi.

Uwanja mkubwa wa michezo umejaa watazamaji huku wanariadha wakiendelea na mashindano ya kukimbia na kuruka. Mandhari inaonyesha tukio la mashindano ya riadha katika mazingira ya kitaifa au kimataifa likiwa na ushindani na ushiriki wa juu.

Mtu ameketi kwenye dawati katika eneo inayoonekana kuwa ofisi ya serikali . Akizungumza na mhudumu aliye nyuma ya kaunta yenye kompyuta. Kaunta ina bango la kijani lenye maandishi kuhusu huduma za serikali. Mandhari ya nyuma kuna paneli ya mbao na rafu yenye bidhaa kadhaa.

Watazaji wa timu ya mpira ya mguu wamevalia jezi zenye rangi za machungwa na nyeusi. Wanasimama kwenye uwanja wa kijani kibichi. Unaonekana wakishangilia au kusherehekea, huku mchezaji mmoja akiwa amefungua mikono yake. Baadhi ya wachezaji wamevaa jezi tofauti za kijani. Watazamaji wanaonekana kuwa mbali.

Msichana mwenye nywele refu kichwani, amevalia bendera ya Kenya mgongoni. Mkononi ameshikilia kipepeteo. Kando yake, kuna mzee ambaye amevalia kofia nyeupe na bendera ya Kenya mgongoni. Nyuma kuna umati.

Watu waatu wameweza kuvalia nguo nyekundu. Kichwani wameweza kujichora na rangi za aina tofauti tofauti. Nyumayao kuna kikundi cha watu. Hii inaonyesha kuwa ni hafla ya kitamaduni inayoendelea sehemu hiyo.

Watu kadhaa wameketi na wengine wamesimama ndani ya chumba chenye viti vilivyopangwa safu. Dirisha na mlango wa vioo vinaonekana nyuma yakionyesha eneo la kusubiri au la mkutano wa huduma za uma. Mazungumzo kati yao yana ashiria shughuli ya pamoja au rasmi.

Mashabiki wamevalia jezi za kijani zenye nembo ya Sportpesa wakiwa kwenye tukio la nje. Mmoja anapiga ngoma, mwingine anarekodi kwa simu wakionekana kusherehekea kwa furaha. Miti na watu zaidi wa mazingira hayo wanaonekana nyuma.

Mtu mmoja aliyesimama, amevaa suti ya blue na tai, akiongea na kundi la watu waliovaa mashati mekundu, wakiwa wamekaa ndani ya chumba cha ofisi. Mabango ya nyuma yanaonyesha huduma za usajili wa vyeti vya kuzaliwa na kufa, yakionyesha tukio rasmi la utoaji taarifa au mkutano wa ofisi.

Wachezaji kadhaa wapo uwanjani wakicheza mpira, wakiwa na sare za kijani na moja ya manjano, mashabiki wengi wameketi kwenye mzunguko wa uwanja wakishuhudia mechi yenye ushindani, tukio linaonyesha mechi rasmi la soka iliyojaa hamasa.

Wachezaji wa mpira ya vikapu kutoka Kenya wamesimama kwa mstari wakiwa wamevaa jezi nyeupe zenye maandishi mekundu ya Kenya. Skrini kubwa nyuma inaonyesha bendera ya Kenya jina la taifa hilo, ikidhibitisha tukio la michezo ndani ya ukumbi wa kisasa.

Jengo la Posta kuu Nairobi linaonekana na watu wakipita karibu yake. Pamoja na pikipiki zilizopaki mbele. Alama ya tofauti ipo juu ya mlango huku anga likiwa na mawingu kiasi, kuna mabango na matangazo karibu na kiingilio.

Watu watatu wamevaa nguo nyekundu, wakionyesha ushiriki katika mkutano au kampeni za kisiasa. Mwanamke anazungumza na wanaume wawili, huku mmoja wa naume akiwa amevaa kofia nyekundu. Nyumba yao kuna umati wa watu waliovaa nguo zinazofanana, baadhi yao wakiwa na kofia zenye maandishi.

Kikundi cha watu wamevaa mavazi ya kijani na nyeupe wakikusanyika karibu na moto. Baadhi wanashika vuvuzela na ngoma huku mabango yenye maandishi Gor mahia yakionyesha kuwa ni hafla ya mashabiki au tukio la kitamaduni lenye hasma ya mshikamano.

Watu wawili wameketi kwenye ofisi za Huduma Kenya. Mmoja ameketi nyuma ya kaunta huku akitumia mashine ya kompyuta. Wa pili naye ameketi mbele ya kaunta huku akihudumiwa.

Mtu aliyevalia mavazi yenye rangi nyingi, miwani ya jua na skafu. Anashikilia tarumbeta kubwa akiwa katikati ya umati. Anaonekana kushangilia wakishiriki tukio la furaha. Mazingira yakiwa ya sherehe na msisimuko.

Watu wanne wamesimama kwa pamoja. Mmoja ameweza kuvalia vesti ya kijani kibichi na ameshikilia kitambulisho. Mwenzake amevalia nguo ya madoadoa na kuvalia maski nyeupe.

Kikundi cha watu kimekusanyika mbele ya jumba ambalo limeandikwa Immigration services control services ofice . Ofisi hizo zina milango ambayo imetengenezwa na glasi. Mtu mmoja aliyevalia koti na kofia anaonekana kuongelesha watu wengine.

Katika ofisi za huduma Kenya. Watu wawili ambao wamevaa mashati meupe wameweza kaa nyuma ya kaunta na kutumia tarakilishi. Mbele kuna mwanamke aliyevalia nguo rasmi za polisi na anahudumiwa na aliyekaa nyuma ya kaunta.

Wafanyakazi wawili wameketi kwenye kaunta wakiwahudumia wateja. Ambapo mmoja wa wateja anaonekana akiwa ameketi mbele ya kompyuta. Sehemu hiyo inaonekana kuwa ofisi ya huduma za umma yenye mabango yanayoashiria NSSF Services , SHA Service na USMF Services . Mazingira yanaonyesha mahali penye shughuli za kiofisi.

Wachezaji wa timu mbili wamevalia sare ya rangi tofauti, nyekundu na buluu na njano, wakishiriki mchezo wa voliboli. Mpira uko hewani huku baadhi yao wakirukia kuizuia. Mtandao wa voliboli unaonekana na watazamaji wamekaa nyuma wakifuatilia kwa makini.

Watu kadhaa wamesimama na kuzungumza katika mazingira ya ofisi. Mtu mmoja ameketi kwa dawati akitumia kompyuta mpakato. Kuta za nyuma zina maandiko yanayohusu utoaji huduma kwa umma. Mazingira yanaonyesha kubwa ni kituo cha huduma au ofisi ya serikali.

Wanaume wawili mashuhiri wanatembea pamoja wakiwa wamevalia suti. Mmoja ana shati jeupe na tai mwingine amevaa suti nyeusi na tai nyekundu. Nyuma yao kuna watu wengine kadhaa wakiwemo walinzi na jengo kubwa lenye uzio. Inaashiria tukio rasmi au mkutano.

Mkusanyiko wa watu umevalia shati nyekundu ambazo zimeandikwa jina Kenya. Umati huu wa watu ni mashabiki kutoka timu mbali mbali ambazo wameweza kuja kushuhudia timu zao zikicheza mchezo wa rugby .

Watu wameketi kwa ukumbi wakiwa wamevaa mavazi ya rangi ya bluu yenye nembo. Wengi wao wameinua mikono juu kana kwamba wanapiga kura au kuonyesha msaada. Inaonekana ni mkutano au hafla rasmi ya kikundi fulani.

Mchezaji aliyevalia sare nyeupe anajaribu kupenya katikati ya wachezaji wawili wa sare ya bluu akiwa na mpira mkononi. Uwanja uko wazi na watazamaji wanaonekana nyuma wakifuatilia mchezo wa mpira wa mikono.

Tukio la umma linaonyesha watu wanne wanne wakuu kwenye jukwaa. Mwanamume aliyevalia suti jeusi na mwanamke aliyevalia nguo nyeupe na kushika kitabu. Wengine wawili wamevaa majoho ya kitamaduni ya kisheria. Umati wa watu unaonekana nyuma.

Mwanaume aliyevaa shati jeupe anamkabithi nyaraka mwanamke mwingine anaye shikilia mtoto. Watu wengine wamesimama nyuma kwenye tukio la ndani likiwa na bango kuhusu huduma za usafiri wa uma. Mandhari inaonyesha mchakato wa ushirikiano kati ya jamii na tahasisi za uma.

Watu wawili wamesimama kwenye kaunta ya posta pay. Mmoja akiwasiliana na mfanyikazi aliye nyuma ya kioo. Alama ya huduma kama M-pesa na matangazo mengine yanaonekana ukutani yakionyesha mazingira ya utoaji wa huduma za serikali. Kompyuta inaonyesha ukurasa wa mtandao wenye maelezo ya mchakato huo.

Sehemu ya mkono wa kushoto kuna kijana ambaye amevaliwa miwani, nguo za mahakama na aminua mkono juu. Anaonekana kutoa hotuba, sehemu ya kushoto pia kuna mzee mwingine ambaye amevalia nguo ya mahakama amelinua kitabu juu na ameshika karatasi katika mkono wake wa kulia. Chini kuna kikundi kikubwa cha watu.

Watu watatu muhimu wamesimama kwenye jukwaa, mbele ya bendera za Kenya. Mwanamke katikati amevaa joho la mahakama akishika kitabu kikiwa kimefunguliwa na anaonekana akiongea kwenye kipaza sauti kilicho mbele ya nembo ya serikali ya Kenya.

Watu wawili wameketi nyuma ya kaunta katika ofisi za uma. Wanatumia mashini za kompyuta. Juu kuna nembo ambayo imeandikwa birth and death certificates . Mbele yao kuna viti mbili za kuhudumia wateja.

Kijana amevaa jezi ya Kenya na miwani ya giza. Yuko uwanjani na nyuma yake kuna umati wa mashabiki walio vaa mavazi ya rangi mbalimbali wengi wao wakionekana kuunga mkono timu ya Kenya. Hali ya anga inaonekana kua ya mawingu.

Sanduku kubwa la rangi ya kijivu imejaa ndani vipande vya kitambulisho. Upande wa nyuma kuna mikono ya watu ambao waonekana kuwa wakijadiliana. Nyuma kuna boksi la samawati pia ambalo limefunguliwa.

Watu kadhaa wamekusanyika ndani ya ofisi au kituo, wengine wamesimama na wengine wamekaa kwenye viti vya kusubiria, bango lenye maneno National Identity Card, linaonekana wazi. Likionyesha kuwa mahali hapo kuna huduma zinazohusiana na vitambulisho, baadhi ya watu wanahudumiwa kwenye counter.

Ofisi yenye mpangilio mzuri ina madawati mawili na viti kadhaa. Watu wawili wamekaa wakifanya kazi kwa kutumia kompyuta. Juu ya madawati kuna bango linalosomeka NSA Service likidokeza mazingira ya huduma za kiserikali.

Kundi la watu limekusanyika chini ya hema kubwa. Wengine wamezimama, wengine wameinama au wamekaa kwenye meza. Labda wakijaza fomu au wakipata huduma. Mabango machache yalionekana kwa mbali yana maneno Identity Card na Helb ikionyesha tukio la usaidizi wa jamii au usajili.

Mtu mmmoja amesimama akitumia kamera kwenye tripod . Wawili wameketi mezani wakihusika na kompyuta. Mmoja amevaa koti jeupe, mwingine suti suti na tai na mwingine skafu ya buluu. Ukuta wa mbao, ubao na vifaa vya kielektroniki vinavyoonyesha mandhari ya kazi au mafunzo ya kitaalamu.

Watu waliovaa mavazi rasmi wamekusanyika nje, wawili kati yao wakiwa na majoho mekundu na, mkulisiko mweupe wa kipiana mikono kama sehemu ya tukio la heshima au sherehe ya kisheria. Majengo na mimea ya kijani yako nyuma, yakiongezea uzuri wa mazingira ya tukio.

Mashabiki wa kandanda kwa shauku wakiwa wamevalia jezi za rangi ya machungwa na nyekundu, wakionekana kufurahia mchezo ndani ya uwanja. Baadhi yao wamesimama huku wengine wamekaa kwenye viti na mmoja wa watu akiwa ameshika bakora.

Mtu mmoja aliyejipaka marangi usoni na kwenye mwili, anaonekana akishika karatasi iliyoandikwa Sport Pesa. Nyuma kuna mtu mmoja amabaye ameshika vuvuzela. Umati huu unaonekana ukiinua mikono juu na wengine wamevalia shati ambazo zimeandikwa Gor Mahia. Hii ikiashiria kuwa ni mchezo wa kandakanda ambao unaendelea.

Watu wameketi wakizunguka meza, wakishughulika na makaratasi, kalamu, simu na muhuri. Maanthari ni ya kawaida, huenda ya nje au kwenye chumba rahisi yakionyesha mchakato wa usajili au uandishi wa taarifa.

Kundi la watu waliovaa kofia za rangi ya machungwa na mavazi rasmi wamesimama nyuma ya jukwaa lenye maandishi ODM . Nyuma yao kuna maandishi makubwa house na mchoro wa ramani wakionekana kushiriki tukio la kisasa la chama cha ODM .

Kundi la wanaume wengi wakiwa wamevalia suti wamesimama nyuma ya kinara chenye nembo ya ODM. Bango kubwa lenye maneno Chungwa House na picha ya mtu aliyevaa kofia linaonekana nyuma yao. Inaonekana ni mkutano wa kisiasa au tangazo la chama cha ODM.

Watu watatu wamesimama kwenye jukwaa. Mzee mmoja amesimama mbele na kushikilia kitabu juu angani. Kando yake kuna mwanamke ambaye amevaa nguo nyeupe. Kando yake kunamwanamke mwingine ambaye amevaa manguo ya mahakama.

Baadhi ya watu wamevaa mashati mekundu ambayo yameandikwa KDF.Umati huu wote wa watu umekusanyika na watu wametulia kana kwamba wanashuhudia tukio ambalo linaendelea.

Mchezaji aliyevaa jezi yenye mistari ya bluu na nyeupe anachukua mpira kwa kasi huku akikabiliana na mchezaji wa jezi ya manjano. Wachezaji wengine na viti vya kijani vya uwanjani vinaonekana kwa nyuma, pamoja na bango lenye maandishi, Betika.

Kikundi cha watu kimekusanyika nje. Wengi wamekaa mezani na wanaonekana kushughulika na karatasi. Labda ni usajili ya hii shughuli ya kiutawala. Mtu mmoja amesimama na kusaidia huku mwingine akiwa amevaa nguo yenye rangi na anashika karatasi pembeni.